Hapa inaonekana kuwa ni uwanjani, uwanjani humu kunaonekana kuwa kuna wanariadha wawili ambao wamevalia nguo tofauti tofauti, mmoja akiwa amevalia sare ya colour green na mwingine akiwa amevalia sare ya colour red . Wachezaji hawa wawili mmoja ambaye amejifunga macho na mwingine ambaye hajajifunga macho.

Hapa inaonekana kuwa ni baharini. Baharini kuna mama mmoja ambaye amevalia t-shirt ya Kenya. T-shirt hili na stretcher ya color black . Amevalia kofia ya color black . Naye ameshikilia vitu za kumsongesha mbele kwenye majini.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi, kitabu hiki ni ya Kiswahili. Kitabu hiki, imechorwa mzee na kijana mdogo. Mzee huyu amevaa nguo nyeupe na koti nyeusi, kijana huyu amevaa kaptura nyekundu na shati ya yellow .

Hapa inaonekana kuwa kuna mtu ambaye anaendesha baiskeli ya kijani. Baiskeli hii anaendeshwa na bila mguu kuwa yanamaanisha mtu huyu hana miguu ya kulia. Kuwa amevalia sare ya black na gloves kuwa akiangalia mbele kuendesha baiskeli yake kwenye kasi.

Mahali hapa inaonekana kuwa ni swimming pool . Swimming pool kuna mwanamke ambaye amezubaa akiangalia kitu fulani. Mwanamke huyo amevalia sare tofautitofauti na akikuwa amevalia kofia ya white na ameshikilia chuma na mkono wake wa left .